Upasuaji wa hospitalini hufanywa na kikundi cha madaktari, kwa hivo ni daktari zaidi ya Mmoja . Madaktari huvaa magwanda spesheli, ili kuzuia kusiwe na chochote ambacho kinaweza kusababisha, mgonjwa kuwa na tatizo lolote wakati wa upasuaji. Pia Huwa wanajifunika vichwa kusiwe na jemsi za aina yoyote, na pia wanavaa hata viatu spesheli na wanatumia vifaa tofauti tofauti.

Mashirika mengi ya kiafya huja pamoja na kuweza kuelezea na kuelimisha jamii kuhusiana na mambo ya kiafya, na sanasana huwa wanazuru maeneo ambayo yamo ndani ambayo hayako karibu na wahudumu wa afya ama ambayo wana uelezo au usikivu wa haraka. Kwa mfano, maeneo kama ya wamaasai, tunaona wamaasai na pia huwa wanachukuwa video kwa ajili ya ufadhili zaidi.

Meno ni sehemu ya mwili muhimu sana kwa ajili hutumika kwa kukula. Meno hii ambayo huwa hasaa inapitia chakula jingi iwe ni maji, iwe ni chochote ambacho mtu anakula, kinapitia kwenye meno. So inahitaji, kwa hivyo inahitaji meno yakuwe masafi. Meno huwa yanasafishwa kupitia dawa tofauti tofauti na tunapokuwa na shida ya meno, huwa tunaona madaktari wa meno na kuweza kutusafishia ama kututibia meno hio.

Mafuriko hutokea hasaa kwa maeneo ya mapanda mitaani nairobi kama vile kibera ambao kwa wale watu ambao wamejenga karibu na mto mkubwa wa nairobi. Mafuriko haya yanapotokea watu hubebwa na maji haya watoto pamoja na hata watu wazima. Na hapa huzidi inabidi watu waingilie kati na kuweza kuwaokoa.

Gari ya ambulensi hutumika hasa kubeba wagonjwa mahututi kutoka hospitali moja au nyingine ama kutoka katika maeneo ya kwa mfano wa ajali na huwa yanaendeshwa kwa kasi mno na huwa yana vifaa tofauti tofauti kama vile kitanda na hata vifaa vya matibabu humo ndani ili kusaidia mgonjwa anaposafirishwa.

Dawa ya kupunguza makali ya maumivu, kama vile kwa mfano unapokuwa na maumivu ya viungo vya mwili, unapokuwa una maumivu pengine ya kichwa ama uko na ugonjwa kama kwa mfano malaria ambayo inaleta maumivu tofauti tofauti. Unapomeza dawa zenyewe za malaria, huwa daktari anasema hasa utumie aina hii ya dawa ili uweze kupunguza makali ya maumivu. Dawa hii ni nzuri kwa ajiri ata kwa tumbo, haivurugi.

Ili kuweza kutibiwa ama kujulikana ugonjwa ulio mwilini ni muhimu sana kwa daktari kuweza kutoa damu mwilini ili uweze ukapimwa. Damu hii inalingana kuna ile itatolewa ndogo kwa kidole, kuna ile itatolewa mingi kwa mkono kulingana na dalili ambazo mgonjwa anaonyesha. Baada ya damu hii kutolewa hupelekwa kwenye mashine tofauti tofauti ili kuweza kujulikana ni ipi. Badae mtu huweza kupata matibabu.

Wizara ya afya kutokana na magonjwa ambayo hutokana na mikono chafu hasa kwa watoto, wameweka au kuegeza pahali pa kuoshea mikono, iwe ni kwa mashule, iwe ni kwa hospitali, ili kuweza kuzuia na hii ilifanyika hasa msimu ama wakati kulikuwa na ugonjwa wa Corona

Mchezo wa soka huja na maumivu tofauti tofauti. Kuna maumivu ambayo yanaweza letwa kwa kuanguka uwanjani na kuweza kuumia na wanapoumia kitu cha kwanza huwa wanawekelewa barafu ili kugandisha ama kupunguza uchungu huo na kisha badae wanabebwa kutumia matroli wanapoenda kupatiwa matibabu zaidi. Huwa ni machungu kwa ajili uumivu wa kuanguka wakiwa katika mbio.

Mchezo wa vikapu ambao huwa wanarusha mpira wakikimbia hadi kuingiza kwenye neti, na hapo wanakua wameshinda. Kwa mara nyingi unapata kwa ile mbio ama kung'ang'ania kwa ule mpira , wengi wanapata kuanguka kuumiza magoti yao, kuumiza miguu yao, na hizi zinakua ajali za mchezo wa spoti.

Mmea spesheli wa Rosemary hutumika kwa njia mbali mbali, hutumika kupika vyakula, hutumika kupika chai na mmea huu husaidia hasa kwa kuosha damu, husaidia katika kuosha maeneo kama vile figo na pia huwa ina harufu nzuri ya kuvutia kwenye chakula na pia husaidia kwenye mafua na kwa mwili ujumla kwa kiafya.